Gavana huyu ameweza kumtembelea mama huyu ili kumwambia mahitaji za kumpa mtoto wake na kuwahadharisha katika mtoto wake ili kumpa mtoto wake sifa kubwa.

Madaktari hawa wanafanya itakavyo ili kuweza kuwasaidia watu hawa ambavyo wamekuja kwa wingi ili kusaidiwa katika eneo hili la shule. Shule hili limeweza kuhifadhi watu wengi ambavyo wanataka usaidizi kwa madaktari hawa.

Dawa ambayo zinaweza kunyunyizia kwa mimea ya mkulima. Inaweza kuzuia vijidudu ambazo zinaweza kuadhiri mimea za mkulima anapovuna.

Wazazi wameweza kuwaleta watoto wao kwa wingi ili kupata chanjo kwa gonjwa ambalo limeweza kuibuka katika eneo hili wazazi wamekuja.

Mgonjwa huyu amweza kung'olewa jino au kusafisha jino yake ambalo anaweza kuliuma na kuitumia kuisiagiwa kwa meno.

Mama huyu ameweza kumshika mtoto wake wa kipekee na anamngoja daktari ili amwezeshe kumweleza jinsi anavyofunga mtoto huyu wa kipekee.

Daktari ameweza kumwangalia mgonjwa huyu meno ili aweze kumwambia vitu ambazo zimeadhiri meno yake na jinsi anavyoweza kuyaondoa magonjwa.

Wahudumu hawa wame imizwa kuosha mikono yao ili kuzuia magonjwa ambayo ina weza kuisambaa kwa mwili mwa binadamu na kuuwa mwili mwa binadamu.

Katika eneo hili, tunaweza kupata mama na mtoto wake akiwa akiweza kumpa mtoto wake wa karibu alipomzaa, ili aweze kuboresha afya ya mtoto.

Mitungi ya maji ambayo inaweza kuhifadhiwa kuchukuliwa kwa maji. Mkulima huyu ameweza kutumia mtungi kuhifadhi maji au dawa.

Wanapolisi hawa wameweza kuitumia pesa za serikali ili kuinunuliwa watu ambao hawajiwezi; ni chakula ili kuitumia kula.

Tunaweza kuona katika eneo hili binadamu hawa wameweza kuisanya mitakataka haya hili kuzuia magonjwa kusambaa katika eneo hili.

Watu wameweza kuimizwa kuvaa barakoa ili kujizuia kwa magonjwa mingi kama vile Corona na kikohozi ambayo imeweza kuhadhiri watu na watoto.

Daktari huyu ameweza kumleta mtoto huyu ili kumuweka hapa. Mtoto huyu anaweza kupata magonjwa akipelekwa nje. Sasa daktari huyu amefanya itakavyo ili kumuweza kumsaidia mtoto huyu.

Watu hawa wamekuja kwa wingi ili kusaidia wasichana kupea vitu vitakavyo ili wasichana wasiweze kujitoa ama kujionyesha katika uchi wao wa kibinafsi.

Wakulima hawa wameweza kunyunyizia dawa kwa mimea yao na pia wameweza kvaa nguo ambayo huzuia dawa kupenya katika mwili wao.

Mwanadamu huyu ambaye anaosha mikono yake kwa vifaa kama vile ;sabuni ,maji na kitambaa hujikinga na maradhi mbalimbali kuadhiri mwili wake.

Dawa hizi ambavyo vinauzwa katika hospitali hili zinaweza kuinua mwili wa binadamu na kuweza kujikinga kama kuua magonjwa ambayo iko katika miili ya binadamu.

Madaktari hawa wameweza kuiangalia masikio ya mgonjwa huyu ili kuweza kumsaidia na kumwonea jiskio lake kama kuna virusi vyvyovyote.

Kwenye meza hii kuna chupa ambazo zimewezwa kujazwa kwa meza na chupa hizi zingine ni za dawa na kuna zingine za maji. Dawa hizi zinaweza kutumika wakati mtu ako na mauchungu katika mwili wake na pia maji hutumiwa kumeza dawa hii.

Chanjo hili ambalo daktari huyu anaweza kuidungia watoto hawa ili kupata nafuu kwa miili zao na kuzuia magonjwa kadhalika kama vile kikohozi na Korona.

Katika eneo hili, tunaweza kumwona mama huyu akiwa na mibuyu mingi za maji na anaweza kusaidika ili kuipanga laini ili kuikota maji kwa mazao yake.

Daktari huyu ameweza kuunda chanjo au kuunda dawa ambayo inaweza kuizuia au kuitibu magonjwa ambalo limezambaa katika nchini yetu ya Kenya.

chupa ambazo ziko katika eneo hili imewezwa kuifadhiwa au madawa ziko ndani ya hili chupa ambazo mganga huyu ameweza kuunda na kuuza ili apate pesa kwa manu faa yake.

Daktari hawa wameweza kujitolea kuweza kuhudumia mtu huyu ambaye ako katika hali ya maututi ili kufanya mtu huyu aweze kuishi tena.

Madaktari katika eneo hili wameweza kuunda chanjo, ili kulidungia katika mwili ya binadamu, ili kuweza kusaidia kuizuia au kuua magonjwa yaliyo ndani la mwili wetu.

Moto uliosambaa katika shule hii ya kijijini umesambaa na kuchoma na kuiteketeza mabati katika eneo hili . Wazima moto hawajaweza kufika mapema ili kuzima moto huo .

Daktari anaweza kusafisha meno ya mgonjwa huyu ili aweze kuyaoza au meno ya mgonjwa huyu kuzoesha kuiuma. Daktari anafanya atakavyo ili kumuundia meno zake ziwe Sawa.

Daktari huyu ameweza kuchukua jukumu yake ya kumwonea mgonjwa huyu jino lake ambalo linaweza kumuuma ili kuling'oa na kumpa dawa ili kumsaidia kumdurusu ili asiwe na uchungu.

Katika eneo hili, watu hawawezi kupata maji na wanaweza kuichimbua na kuichimba maji ili kuipata maji mingi katika eneo hili.

Katika eneo hili tunaweza kumpata mkulima huyu akiweza kuinyunyuzia dawa mahindi yake ili kuiweza kuipata mazao mengi sana katika hili.

Katika eneo hili tunaweza kupata mtu huyu, kuweza kuiuza kupata mazao na maitaji yake kama, binadamu ili kuziuza.

Mtu huyu amejitolea kama binadamu ili kupata chanjo na pia daktari huyu ameweza kujikinga kwa kuvaa barakoa na vitu ambazo zinaweza kujikinga ili kusipata magonjwa haya.

Dawa hili aina la chanjo hili, linaweza kuizuia magonjwa kwa kusambaa kwa mtoto mdogo aliye na miaka katika kumi na mbili. Chanjo hizi zinaweza kuzuia magonjwa kwa mtoto mdogo.

Tunaeza, katika eneo hili madaktari wanafanya itakavyo ili kuunda dawa za mimea ili kuzuia mijidudu wanaoshambulia wanyama na mahindi hao.

Mzazi huyu ameweza kukuja na mtoto wake mdogo ili kumpa chanjo yake, na anaweza kumchunga kwa magonjw mengi sana kama vile kikohozi.

Katika eneo hili iliwazi naweza kumwona mwana kwa mporomoka ambao ulishuhudiwa hapa, iliweza kusababisha maafa na kufanya miili za watu kuwa...

Mama huyu ameweza kumleta mtoto wake ili aweze kupata chanjo katika mwili yake. Chanjo ni ya kuzuia magonjwa kama vile kupooza kwa mtoto, mwili wa mtoto huwa na athari nyingi za magonjwa.

Mtu huyu anaweza kuuza madawa haya, madawa hizi zinaweza kutibu magonjwa ya meno, meno inahitaji tiba.

Tunaweza kuona kuwa madaktari wanaweza kumsaidia mgonjwa huyu kwa kumtibu maskio yake na limeweza kuliuma yeye kama mgonjwa.

Daktari hawa wanaweza kunyunyizia dawa katika miongoni za huku, ili kuizuiya magonjwa kama vile korona, visenzi na vile kadhalika, ambayo yameweza kusambaa katika eneo.

Chanjo hili linaweza kuzuia magonjwa kama vile, korona. Korona ni ugonjwa ambalo linaweza kuathiri mwili mwa binadamu.

Chanjo ambalo madktari wameweza kuyafanya ili kuraizisha kazi za binadamu, anaweza kuifanya..

Dawa hizi ambazo zinaweza kuinua mili ya binadamu ambazo ni chanjo zinaweza kudungiwa kwa mwili mwa binadamu ilikuzuia magonjwa hasizambae katika mwili ya mwanadamu.

Magonjwa haya yameweza kusambaa katika mkono ya mtu huyu, daktari anafanya atakavyo ili kuipasua nyumba za vidudu hawa ambavyo wameweza kujiweka katika mikono ya binadamu huyu.

Katika hospitali hii tunaweza kupata mzee ambaye amekuja kupata chanjo ya magonjwa ambao inaweza kuuwa mwili.

Katika eneo hili tunaweza kuona moto ambayo umesambaa na imeweza......

Wakulima hawa wananyunyizia dawa katika mimea hii ili kuweza kuwaua wadudu ambao wanaweza kusababisha magonjwa kwa mimea yao. Wadudu hawa wanaweza kuathiri mimea hii.

Madaktari hawa wanatibu mgonjwa huyu ili wafanye ugonjwa aliye nayo kujitoa kwa kusambaa kwa mwili. Daktari wanafanya itakavyo ili kuizuia.

Maji katika eneo hili, yameweza kuhifadhiwa kuwekwankwa tanki kubwa ambalo linaweza kuchukua maji mengi na kuhifadhi katika eneo hili.

Mafuriko katika eneo hili iliweza kusababisha maporomoko ya barabara na kuweza kusababisha maporomoko ya nyumba. Nyumba ambazo ziliweza kuishi na watu wengi ziliweza kupasuliwa na kunyeshewa kwa mvua.

Katika eneo hili tunaweza kuona madhara ya ukame ambao umesababisha maafa kwa ukulima na pia kwa wanyama.

Mtoto huyu amelazwa chini ili madaktari waeze kumsaidia kuiponya ambapo mtoto huyu aliweza kuzaliwa na kulazwa hupo hospitali ili kupimwa au kupewa chanjo ili kufanya mfupa yake iwe na nguvu.

Mikono ya watoto hawa imeweza kuathiriwa na virusi ambavyo havijulikani. Watoto hawa wanahimizwa kuiosha mikono yao ili kuzifanya gonjwa hili lisambae kwa mili yao.

Chanjo ambazo zimeweza kuja katika eneo hili zinaweza kuzuia magonjwa za measles virus ambayo inaweza kuua ua nakuadhiri mwili wa binadamu.

Tunaweza kumwona mgonjwa huyu akimwonea meno lake ambalo linaweza kumuuma, na madaktari nao wanafanya itakavyo ili kumsaidia mgonjwa huyu kupata nafuu katika jino lake.

Daktari huyu anamwonea mgonjwa macho yake ili kujua kama kuna shida katika macho yake ama au hatazami apewe matibabu mapema ili macho yake yasiharibike.

Mporomoko ya ardhi ambayo ilishuhudiwa katika eneo hili iliweza kusababisha maafa kwa watu wengi na kuifanya mjengo huu kubomoa na kupasuka na kusababisha watu kuzunguka kwenda kuhamia eneo lingine ili kupata usheki kwa...

Dawa hizi ambalo liko katika chupa hili ni dawa ambazo zinatumiwa kutibu magonjwa za kataa au zinatumiwa kutumia kwa chanjo ili mwanadamu aweze kupata nafuu.

Daktari huyu ameweza kuifanyia mgonjwa huyu zoezi katika mkono yake ya kulia na tunaambiwa kuwa yeye alivunjika katika...

Mafuriko ambayo iliweza kunyesha na kusababisha maafa kwa watu wengi. Iliweza kuleta magonjwa mengi kwa binadamu na zinaweza kuhifadhiwa kwa kuchimba shimo.

Katika eneo hili watu wameweza kulalamikia maji machafu na wameweza kuwambia brojectini ambalo limeweza kuunda maji.

Daktari huyu anaweza kuhudumia mtu huyu, mgonjwa huyu ni jino lake ambalo anaweza kuangaliwa jino lile, jino lina uchungu sana daktari anaweza kukiona au kuling'oa jino hili.

Dakitari huyu ameweza kumwangalia, mtoto huyu ambaye amelazwa kitandani humu hospitali. Watoto wengi hapa wamelazwa hospitali didhi ya ugonjwa ambao umesambaa katika eneo hili.

Dawa hizi ni dawa ambazo zinaweza kutumiwa na watu na inatoka katika mimea. Maasai Herbal ni dawa ambazo zinaweza kusaidia mtu wakati wa kukuwa kwa hali isiyo mzuri.

Daktari huyu anaeza kuiangalia meno ya mgonjwa, ili kumwambia shida ambapo imetokea katika jino lake, iwapo jino linauma, mgonjwa huyu anaweza kuipewa, pewa dawa.

Dawa hili aina la poliasis vaccine ambalo madaktari wamehimizwa kuundwa au kuifanya chanjo kwa binadamu ili kuzuia magonjwa.

Tunaweza kupata katika eneo hili, daktari huyu anaweza kumpa mama huyu chanjo ili kufanya mwili yake kuwa rahisi na kuzuia magonjwa.

Daktari huyu ameweza kumwangalia mgonjwa huyu katika skio lake, ili kuona mahali ambapo kuna shida katika maskio la mgonjwa huyu, iwapo kuna shida katika maskio ya mgonjwa huyu, anaweza kumpa dawa ili kuzuia magonjwa yasambae katika maskio lake.

Daktari huyu anaweza kumpa mtoto huyu chanjo hili kuifanya mwili yake iwe na nguvu na kuikinga kwa magonjwa mengi.

Wanafunzi hawa wameweza kuwa wanaosha mikono yao ili kuzuia magonjwa kama vile Corona. Corona ni gonjwa ambalo liliweza kuizuru katika nchi yetu ya Kenya na kusababisha maafa.

Serikali imeweza kuhimiza na kuitoa mitungi za maji ili watu kuosha mkono ili kuzuia au kupunguza usambazaji wa magonjwa kama vile kuumwa na tumbo na vinginevyo kama vile kuvaa barakoa ili kuzuia magonjwa kama vile corona.

Watoto hao wameadhiriwa na maji ambazo wanazikunywa maji zimo katika mitakataka katika eneo hili. Watoto hao wanaweza kuadhiriwa na magonjwa kama vile kunywa mayai ya kundu ambavyo inauzwa kuleta kuharisha kwa watoto hao.

Daktari huyu katika eneo hili anaweza kumpa mtoto huyu chanjo ili kuzuia magonjwa kama vile korona na kumpa mtoto afya ndefu.

Daktari huyu ana imiza mgonjwa huyu ili kufanya mwili wake kutumia madawa ambazo anaweza kumpa mgonjwa huyu ili kumzuia kupata virusi.

Daktari huyu ameweza kumpima mama huyu ambaye ni mjamzito ili kuona usawa wa mtoto ambaye amekaa ndani ya tumbo. Teknolojia hii imeweza kusababisha kuwa mtoto anaweza kukaa kwa muda unaofaa.

Madaktari hawa wame weza kufika eneo hili ili kuwa imiza watu wajikinge kwa magonjwa yanayo sambaa katika eneo hili, una weza kulivaa barakoa na kulivaa glovi ambazo zina weza kuzuia magonjwa haya.

Tunaweza kuona mtu huyu mzima ameweza kupata chanjo katika miili yake ili kuizuia magonjwa mengi ambayo yanaweza kusambaa kwa miili yake.

Madawa hizi, yameeza kuundwa na madaktari ili usambaaji wa hili fever , hilo fever ni ungonjwa ambao ni hatari, hatari kwa mwili mwa binadamu.

Miporomoko wa ardhi ambao umeweza kushuhudiwa katika eneo hili; liliweza kuibomoa gorofa ambalo lilikuwa karibu mita ishirini na kumi. Na limeweza kusababisha maafa ya watu.

Daktari huyu ameweza kumpea chanjo mtoto huyu, ikimkuzuia ugonjwa kama vile tuberculosis tb ambayo imeweza kuhadharisha mwili wa mtoto huyu.

Katika hospitali hii tunaweza kupata mama huyu akiwa ameshikilia mtoto wake na kumwangalia. Mtoto huyu anaweza kukua mtoto wa kipekee katika maishani mwake kama mama mtoto.

Katika eneo hili tuliwezakumpata vinyungu hizi ambazo ziliweza kufungwa na kamba, na zinahakikisha kuwa mtu huyu au binadamu huyu aliweza kuzitumia nyungu hizi ili kuunda uchawi zake ilikuzuia watu kuunda maitaji zao kama vile kuunda ngombe ilikusababisha maafa.

Katika eneo hili watu wamehimizwa kuipata chanjo ya gonjwa hili la measles ambayo imeweza kuifanya maafa kwa watu wengi na watoto wengi sana.

Mtu huyu ameweza kunawa mikono yake na ameweza kunawa kwa ajili ya kuzuia magonjwa.

Chanjo ambayo madaktari wameeza kuipata kama vile vitamin d zimeeza kutumiwa ili kuikinga mili zetu kwa magonjwa kadhalika kama vile kukohoa.

Tunaeza kuona katika eneo hili, mtu huyu ameweza kuipiga picha na kuweza kuwaundia pahali ambapo watu wanaeza kujisaidia katika eneo hili ambapo...

Daktari huyu ameweza kuivurutia dawa katika sirinji hii ili aweze kumdungia dawa hizi kwa damu ili aweze kuzuia magonjwa.

Katika eneo hili tunaweza kupata kuwa mvua ilinyesha na kusababisha mafuriko katika barabara hii. Barabara hii imeweza kuchimbika na kusababisha maafa ya watu wengi sana.

Mtu huyu anafanyia zoezi katika mkono wake miwili wa kushoto na kulia ili ziweze kushika vitu tena. Inawezekana mtu huyu aliweza kuumia ama alipata jeraha akiwa akitembea.

Mtoto huyu ameweza kuruhusiwa kupata chanjo ili kuzuia magonjwa kama vile Corona , kikohozi na kadhalika . Mtoto huyu mwili yake iliweza kuadhiriwa na magonjwa kadhalika.

Daktari huyu anaweza kumpa mama huyu ukunga kama mzalia mtoto; kupata mazao ya kumwona mtoto au kumshika shika mtoto akiwa ndani la tumbo ili kumwambia mama je huyu mtoto alivyo.

Chanjo ambazo zinaweza kutumiwa kwa kuzuia magonjwa ya Measles Mumps na kadhalika. Inaweza zuia magonjwa kwa binadamu.

Daktari huyu ameweza kuivuruta dawa kwa syringe hii ili kuweza kujidungia chanjo ili kuizuia magonjwa au outbreak ya measles

Katika eneo hili tunaweza kumpata daktari huyu ambaye anaweza kuumpa watu chanjo ilikuzuia magonjwa kama vile korona na kuvaa barakoa.

Chanjo hili ambalo madaktari wameweza kulipata chanjo la measles linaweza kusaidia watu ili kuikinga magonjwa na virusi ambazo zinaweza kuisambaa katika mwili yao.

Eneo hili mimea imeweza kukauka na mvua imekosekana katika eneo hili. Eneo hili linahitaji mvua ili miti zianze kumea na watu kuanza kuishi katika eneo hili.

Madaktari hawa wameweza kuichukua miongoni mwao kama madaktari kukinga watoto hawa, ambao wameweza kuzaliwa kwa magonjwa mengi.

Mama huyu aliweza kupata chanjo ili kuweza kukinga mwili yake kwa magonjwa ambalo linaweza kuliuwa mwli wa binadamu huyu.

Watu hawa wamekuja kwa wingi kupata maji ambayo serikali imeweza kuliunda mifereji ya maji katika eneo hili.

Mafuriko katika eneo hili iliweza kunyesha na kusababisha mifereji kupasuka, watu hawa wamelazimika kuwabeba, kufanya kazi la kuwabeba watu ili kuwavukisha katika, eneo lingine.

Watu hao wamekuja kupata muelekeo na kujikinga kwa uzambaji za korona ambazo zimeweza kusambaa katika nchi yetu ya kenya na zinaweza kuizambaa.

Dawa hizi ambazo zinatumiwa na madaktari kukinga magonjwa katika mili yetu. Madawa haya yanatumiwa kama vile kuzuia magonjwa kama vile kupewa chanjo kwa watoto wadogo.

Katika shule hili tunaweza kuona watu wawili wakiweza kuziunda msalani ambapo za watoto wanaweza kujisaidia. Msalani una mahitaji mingi katika binadamu.

Gari hili, lori hili kubwa limeweza kuegeshwa ili kuipatia mkulima maji itakavyotumia ili kuinyunyizia mimea yake maji.

Kuna mafuriko ambayo imeweza kutokea katika eneo hili. mafuriko hii yameweza kusababisha hasara mingi kwa kuwa yameweza kuleta madhara na kifo kwa watu

Mama huyu ambaye amemshikilia mtoto wake ameweza kuiona kuwa mtoto huyu anaweza kupatwa magonjwa na anaweza kuhifadhiwa katika eneo.

Mtoto huyu mdogo ameweza kupata chanjo na daktari huyu, kwa kuwa chanjo hii inaweza kumsaidia asiweze kupata magonjwa kama ya Polio .

Dakatari huyu ameweza kuifanyia mkono wake wa mgonjwa huyu wa kulia kushoto ili kuifanya kumwambia kama vile anaweza kuiponywa ama.

Madaktari hawa wameweza kukuja kupima mzee huyu kujua kama hali iko sawa ili kuweza kumsaidia au kumonya anavyo jikinga kwa gonjwa hili la Corona. Madaktari hawa wame jikinga pia kwa kuvaa barakoa na vitu vinavyo weza kuzuia gonjwa hilo.

Daktari huyu ameweza kuivuruta dawa katika chupa hili la dawa ili kuweza kuwapa watu hawa chanjo kwa kuzuia magonjwa.

Tunaweza kuona kuwa, kuna manadamu huyu anaweze kuitumia barakoa hili, ili kuhimiza watu kuivaa, barakoa ili kujikinga, kwa magonjwa mengi. Pia anaweza kutoa majukumu ya barakoa, hii.

Daktari huyu ameweza kumhudumia mgonjwa huyu kwa kufanyia zoezi katika jiguu lake ambalo limeweza kuivunjika na ameweza kupata manufaa.

Madaktari hawa wana himiza watu na watoto kuweza kuliosha mikono yao ili kujikinga kwa magonjwa ambazo zina weza kuisambaa na kuadhiri mwili yao.

Mvua ilinyesha katika eneo hili na kusababisha mafuriko katika eneo hili, watu walilazimika kuhamia mahali pazuri ambapo hakukunyesha ili waweze kuunda nyumba watakapokaa.

Mijidudu hao wameweza kuishambulia mahindi hii na kuweza kuhadharisha katika mimea hili. Mijidudu hao wameweza kuishambulia mimea hili na kufanya madhara katika mahindi hii.

Daktari huyu anaimiza wamama kujikinga kwa magonjwa mengi ambazo zinaweza kusababisha na hali za anga na anawaimiza kujikinga katika maeneo.

dawa hili ambalo madaktari wamekuja na suluhisho la kujipima na kuweza kuizuia kuizuia magonjwa yanayoweza kuzaambaa katika miili ya binadamu. Dawa hizi zinaweza kuadhiri miili ya binadamu na kufanya kichwa iwe isikuwa na uwezo wa kufikiria vizuri.

Mtoto huyu ameletwa na mama yake ili kuweza kupata chanjo kuweza kufanya mwili yake kuwa na nguvu, na kuweza kufanya mwili yake kuweza kuipigana na magonjwa.

Mafuriko ilionyesha katika eneo hili, iliweza kusababisha mafuriko na kujaa kwa maji katika barabara hili. Mtu huyu anaweza kupata magonjwa kama vile kipindupindu ambao unaweza kisambazwa na maji.

Katika eneo hili unaweza kupata dawa ambazo zinaweza kuimarisha mwili mwa binadamu nakupata kuizuia magojwa mengi.

Vijidudu hawa wamweza kuishabulia mimea ya mkulima huyu sasa mkulima ana fanya itakavyo ili kuifukuza vijidudu hawa iliwaweze kufugulia mimea mengi.

Dawa hili ambazo zinaweza kuliua virusi vya korona ambazo ziliweza kuua watu wengi katika nchi yetu ya Kenya. Madaktari walifanya watakavyo na kuweza kuamua kuunda dawa ya kujikinga na virusi hivi.

Daktari huyu ameweza kupatia watu chanjo na naona wazazi wengi wameweza kukuja kwa nambari kubwa hili watoto wao kupata chanjo yao ya kibina...

Dawa hili ya muarubaini ambayo imeundwa kwa herbal drinks neem mkilifi inaweza kuitibu inaweza kuundwa kwa mti wa muarubaini. Inaweza kuitibu magonjwa.

Daktari huyu anaweza anampa mwanadamu huyu chanjo na kuwa watu wengi wamekuja kwa wingi ili kuipata chanjo na kuizuia magonjwa katika eneo hili kusambaa.

Mvua iliponyesha ilisababisha miporomoko ya nyumba ya watu na kusababisha maafa kwa watu katika eneo.

Mama huyu ameweza kumbeba mtoto wake na kubeba mtugi wa maji labda kupeleka maji katika nyumba yake.

Mvua iliponyesha usiku na kusababisha mafuriko katika eneo hili . Iliweza kujawa kwa barabara watu hupita . Watu hawa walilazimika kupita maji haya na maji haya ni machafu yanaweza kusababisha magonjwa.

Daktari huyu ameweza kumpa mtoto huyu chanjo yao ili kufanya miili yao iwe rahisi na kuizuia magonjwa kama vile kikohozi ambao zinaweza kuathiri mtoto huyu.

Tunaweza kupata katika eneo hili daktari huyu ameweza kumfunika mtoto huyu kwa blanketi hili kuzuia magonjwa kama vile kikohozi yale yanaweza kumuadhiri mtoto huyo.

Maji hiyo safi ni maji ambayo ukiyatumia inaleta maisha bora maji hii ni maji poa sana katika mwili wa binadamu kwakuwa inaweza kuosha damu na kwenye mwili na kuleta afya bora.

Ukiwa na maumivu ya kichwa unaweza kutumia dawa ambayo huitwa SIHA HEADACHE SOLUTION.Dawa hii inaweza kuuguza maumivu ambayo mtu anaweza kuwa anaumia akiumwa na kichwa.

Watu na watoto na wamama hao wameweza kuja ili kuipata chanjo na kuhifadhi miili zao ili kuipata mazao na kuendelea kwa maisha yao.

Dawa hizi ni dawa ambazo mtu anaweza kutumia wakati mtu anauguwa kwa magonjwa kama ya malaria unaweza kumeza dawa hizi.

Mwanadamu mgonjwa huyu ame weza kuja kumpata daktari huyu ili kuweza kupata chanjo kuzuia idara ya magonjwa ambayo yanaweza kuadhiri mwili wake.

Madaktari hao, wanafanya itakavyo, ili kuweza kusaidia mgonjwa huyu, aliyevunjika katika kiguu lake, la kulia, sasa wanaeza kuidungia dawa katika miguu lake, ili kuweza kumsaidia.

Dawa hizi zinaweza kutumiwa na binadamu ili kuhifadhi mimea yao kwa kutumia dawa hizi kwa kutumia kuhifadhi mimea ili kuzuia magonjwa yasiume mime...

Dawa hili la Floric Acid Ion inawezakana kuinuia immunity ya mwanadamu ili kuweza kusaidia nywele au makucha ili ziweze kumea vizuri.

Kuna mkaza wa moto ambao umeweza kutokea katika eneo hili na wazima moto wanajaribu kuzima moto hii ambayo imeweza kotokea katika upande hii.

Tunaweza kuona kuwa, madaktari wameweza kufanya watakavyo ili kuunda dawa ya yellow vaccine . Gonjwa hili limeweza kuwa kuwaua.

Tunaweza kuona mkulima huyu ameweza kuinyunyizia dawa katika mimea yake ili kupata manufaa nyingi. Mmea huo unaweza kupatwa na...

Katika eneo hili, tunaweza kuona kuwa mafuriko yameweza kusababisha barabara ijae na maji na watu hao wameweza kutembea kwa maji hayo.

Katika eneo hili mvua imeweza kunyesha kwa wingi na imesababisha mafuriko. Magari haya yameweza kusombwa na maji yakipita.